Mtu aliyepo katika eneo la ndani aliyeshika bilauri yenye kinywaji katika eneo, lililozungukwa na rafu zilizohifadhi vyumba zenye vinywaji vya kiashiria kuwa ni mtu mwenye kufanya kazi katika eneo la baa.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mwanga hafifu lenye kujumuisha viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo kama hoteli ama mgahawa ama eneo la bar litumikalo kwa ajili ya mauzo ya vinywaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mwanga hafifu, wakiwa wamekalia katika viti huku meza zikiwa na vyupa na bilauri zenye vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo la baa, linalotumika kwa ajili ya starehe na mauzo ya vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, linalojumuisha mashine ya "kielektroniki" mfano wa jokofu, iliyohifadhi chupa zenye vinywaji pamoja na rafu zenye mkusanyiko wa vinywaji vilivyohifadhiwa ikiashiria kuwa ni eneo wa mfano wa hoteli au baa, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua vinywaji hivyo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu kukiwa na viti pamoja na meza iliyohifadhi vyupa vyenye kimiminika mfano wa vinywaji ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli au mgahawa ama eneo la baa linalotumika kwa ajili ya mauzo ya vinywaji.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa watu waliovalia mavazi ya aina tofauti pamoja na vyombo vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato pamoja na ala za miziki. Ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwaajili ya kufanyia starehe.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mwanga hafifu pamoja na majokofu na makabati yaliyohifadhi vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli au baa, inayotumika kwa ajili ya kuuza au kununua vinywaji.

Eneo la Ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mwanga hafifu, linalojumuisha viti pamoja na makabati yaliyohifadhi vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli au baa inayotumika kwa ajili ya kuuza vinywaji.

watu waliopo katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyupa zenye vinywaji pamoja na jokofu au mfano wa mashine ya kieletroninki lenye mkusanyiko wa vyupa lenye vinywaji ikihashiria kua ni eneo la baa linalotumika kwaajili ya mapunziko na starehe .

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa magari ya aina pamoja na rangi tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa magari hayo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari hayo.

Magari yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu ziliyonyooka, yaliyopo katika eneo la nje lililozungukwa na uzio pamoja na majengo, ikiashiria kua ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa magari kwa kufanya biashara ya kuuza na kununua magari hayo.

Watu wawili waliopo pembezoni mwa gari lenye rangi nyeusi, katika maji wa eneo kubwa lenye uhifadhi wa magari mengi. Lililochapishwa maneno yasimekayo (Nisa) ikiashiria kuwa ni eneo linalotumia na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi magari hayo, ama eneo litumiwalo na wafanyabiashara kuuza au kununua bidhaa hizo za magari.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yenye rangi na aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi magari hayo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo kubwa la nje lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, lililo pembezoni mwa majengo. Likiashiria ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa magari, kwa kuuza na kununua magari hayo.

Eneo la ndani lililohifadhi mkusanyiko wa magari yenye rangi na aina tofauti likiwa limechorwa au kuandikwa katika ukuta alama isomekayo “hyundai" ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa magari ama eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza au kununua magari hayo.

Mtu aliyepo katika mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo “maziwa freshi bei poa”, likiashiria kuwa ni eneo maalumu mfano wa duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokufu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "ATM" ya maziwa ya ubora na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe. Ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika eneo mfano wa duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo ¨GSP maziwa¨ na bidhaa za maziwa, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo maalumu mfano wa chumba ama duka, lenye bidhaa za aina tofauti, zilizohifadhiwa katika rafu zilizopangwa Katika mistari iliyonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo na nje ya chumba mfano wa duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Milcopal" maziwa yaliyoganda, na kuchorwa picha mfano wa madumu ama chupa zenye maziwa; ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kuunua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe na bilauri yenye kinywaji ama kimiminika chenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka ama chumba, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "KIENI" bidhaa za maziwa, yenye mashine mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM", ikiashiria kua ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo Tasmati maziwa "ATM". Na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyeshika bilauri pamoja na chupa iliyohifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya mauzo ya kununua au kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa freshi na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama duka kwa ajili ya kuuza na kununa bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo ATM ya maziwa bora, na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti huku wakiwa wameshika bilauri zenye kimiminika chenye rangi nyeupe mfano wa maziwa. Ikiashiria kuwa ni eneo la mgahawa amaduka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mashine mfano wa jokofu, lililochapishwa na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotunza bidhaa za maziwa ama mfano mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununu bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo Tasmati maziwa "ATM". Na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, likiashiria kuwa ni eneo la duka linatumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu alievalia mavazi yenye rangi yeupe aliyopo nje ya mfano wa duka ama chumba, kilichochapishwa maneno yasomekayo (LOSIANA MAZIWA ATM) na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo mfano wa duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa .

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa mashine za kielekroniki mfano wa jokofu, huku moja kati yao likiwa limechapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo “TASMART MAZIWA ATM” na kuchorwa picha mfano wa n'gombe, pamoja na bango lilobandikwa katika ukuta lenye bidhaa za maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililohifadhi mashine mfano wa jokofu iliochapishwa maneno yasomekayo ''blata maziwa ATM'' na kuchorwa picha mfano wa bilauli iliyohifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe kama maziwa. Kuashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine za kielektroniki mfano wa majokofu yaliyo chapishwa maneno yasomekayo mashine ya "ATM" ya kisasa ya maziwa ikiashiria ni eneo au mfano wa duka linalo tumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliye katika eneo lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyombo vyenye kimiminika cha rangi nyeupe, likiashiria ni eneo kwajili ya duka linalotumika kwajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Pikipiki iliopo katika eneo la nje, mfano wa chumba ama duka, lilochapishwa maneno yasomekayo salama bidhaa za maziwa, hiki ashilia kua ni eneo linalo tumika kwaajili ya uhifadhi, ama eneo kama duka linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba ama duka lenye mashine mfano wa kielektroniki kama jokofu, liliochapishwa maneno yasomekayo "super maziwa ATM" bidhaa za maziwa, na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu alieshika bilauli inayoingia kimiminika chenye rangi nyeupe mfano wa maziwa, mbele ya mashine mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa, ikiashilia ni eneo la duka kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo Tasmati maziwa "ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeupe, aliyeshika chombo mfano wa bilauli iliyohifadhi kimininika chenye rangi nyeupe kama maziwa, katika eneo lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa mashine za kielektroniki mfano wa majokofu ikiwa mojawapo imechapishwa maneno yasomekayo " MAZIWA SAFI, MAZIWA ATM " na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo mfano wa duka ama chumba chenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe pamoja na bidhaa za maziwa ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko wa nyeupe pamoja na bluu, yaliyochapishwa maneno yasomekayo “maziwa kutoka shamba yaliyo safi,” ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "TISMAT MAZIWA ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu amesimama nje ya eneo mfano wa chumba ama duka liliochapishwa maneno yasomekayo maziwa freshi kwa bei poa maziwa ATM na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo ¨Tiloan maziwa ATM¨ ikiashiria ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Kitanda kilichopo katika eneo la njee kilichozungukwa na pikipiki, kikiashiri kua ni enelo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani kwa utengenezaji ama uhifadhi wa bidhaa izo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa vitanda pamoja na makabati, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa: viti, meza pamoja na makochi; yaliyotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa bidhaa za samani kuuza au kununua bidhaa hizo.

Bidhaa za thamani mfano wa viti pamoja na meza, vilivyopo katika eneo la nje, ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lilotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani linalojumuisha viti, meza pamoja na makochi. Ikiashiria kuwa ni eneo la uhifadhi ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wakuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, inayojumuisha viti, meza pamoja na makabati. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za samani zilizo pambwa kwa ustadi ikijumuisha viti, meza pamoja na makochi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara kwa kuuza na kununua bidhaa hizo za samani.

Mtu aliyeshika kifaa aina ya msumeno akiwa katika eneo la nje lililozungukwa na vifaa vya mbao, ikiashiria kuwa ni mfanyakazi au mfanyabiashara anayetumika kwa ajili ya kutengeneza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza, vitanda pamoja na makochi vikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za thamani linalojumuisha viti, meza pamoja na vitanda vikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa vifaa hivyo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za thamani.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, wakiwa wameshika vifaa vitumikavyo kwa ajili ya kutengeneza bidhaa za samani, mfano wa msumeno pamoja na randa, ikiashiria kuwa ni wafanyakazi ama wafanyabiashara wa kuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangwa na kutengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bidhaa za samani zinazojumuisha viti, meza pamoja na vitanda vyenye rangi na aina tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bidhaa za samani linalojumuisha vitanda, makochi pamoja na meza. Linaloashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa hizo ama eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza. Likiashiria kuwa ni eneo mfano wa mgahawa au hoteli, linalotumika kwa ajili ya kuuza chakula.

Eneo maalum lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zilizopangwa kwa makundi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa mgahawa ama eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma ya chakula.

Mtu aliyesimama katika eneo lenye wahudumu wawili, waliovalia mavazi ya rangi nyeupe, huku ukutani kukiwa na maandishi yaliyochapishwa kwa kusomeka "Mapokezi", ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya kupumzikia wageni.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, iliyojumuisha maua pamoja na picha zilizobandikwa ukutani. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli, linalotumika kwa ajili ya kupumzika wageni.

Watu waliopo katika eneo la wazi, lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizohifadhiwa katika vyombo maalumu, linalojumuisha bidhaa mfano wa vitunguu pamoja na nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu wawili waliyoshika kifungashio kilichohifadhi bidhaa mfano wa mbogamboga, katika eneo mfano wa soko, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti kama matunda, ndizi pamoja na viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuzia na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa bidhaa mfano wa nguo pamoja na viatu, vilivyopangwa katika meza na kuning'inizwa kwenye ukuta. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliokuwepo katika eneo lililozungukwa na mazao mfano wa karoti, vitunguu pamoja na nyanya, vilivyopangwa katika vyombo maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na vibanda vilivohifadhi bidhaa katika vyombo maalum ikijumuisha bidhaa kama hoho, vitunguu pamoja na viazi. Vikiashiri kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka ikijumuisha vifaa kama vikapu pamoja na nguo ikiashiria kua ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizi.

Watu wawili wenye kukabidhiana mfano wa bidhaa katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti mfano wa matunda kama ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo walilozungukwa na miavuli mfano wa vibanda, lilozungukwa na bidhaa za aina tofauti mfano wa matunda kama maparachichi ndizi na bidhaa za mazao kama nyanya pamoja na mboga mboga, ikiashiria kuwa ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo maalumu lenye na mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa mfano wa ndizi, nyanya, mbogamboga pamoja na matunda, waliozunguka wakiwa chini ya miamvuli likiashiria kua ni eneo linalotumika kamasoko au gulio kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa mbalimbali.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bidhaa zilizopangwa katika rafu, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu likiwa limehifadhi rafu zenye bidhaa aina tofauti ikijumuisha sufuria pamoja na vyombo vya kutumia nyumbani, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliopo katika eneo maalumu iliyozungukwa na bidhaa tofauti mfano wa matunda kama ndizi, machungwa pamoja na maembe ikihashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwaajilii ya biashara kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo maalum, lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa aina ya matunda, ikijumuisha matikiti maji tunda tufaa, ndizi pamoja na machungwa, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lililojumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa za kielektroniki za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa nguo ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya matunzo ya bidhaa hizo, ama eneo mfano wa duka kubwa linalotumika kwaajili ya kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa zinazojumuisha nguo zilizopangwa katika rafu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lililozungukwa na bidhaa za nguo zilizoning’inizwa katika kuta na makabati, likiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa mashati au mavazi yaliyopangwa katika ustadi, yenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "mauzo katika punguzo mpaka asilimia kumi na tano". Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za kielektroniki mfano wa redio pamoja na televisheni, ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupangwa bidhaa kwa ustadi, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo “Stoo ya vinywaji” ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa, linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua vinywaji.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizopangwa katika rafu zilizonyooka, likiashiria kuwa ni eneo la duka la kisasa likitumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ulizopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa na kutumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za aina tofauti.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani, akiwa ameshika chombo kilicho hifadhi bidhaa, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za aina tofauti.

Eneo la ndani lililotengezwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa watu pamoja na rafu zilizohifadhi bidhaa aina ya viatu, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwaajili ya kufanya mauzo na kununua bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa taa kwa ustadi lenye mjumuiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti zikiwemo nguo pamoja na viatu. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mabango yaliyochapishwa maneno yasomekayo bidhaa za kina mama kumi na sita, na bidhaa za kina baba kumi na saba. Zenye mkusanyiko w arafu zilizohifadhi bidhaa, ikiashiria ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa inayotumika kwa ajili ya kununua na kuuza bidhaa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya kuvutia wakiwa wamezungukwa na mfano wa bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu ya madumu kiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa rafu zilizohifadhi vyupa zenye vinywaji, pamoja na bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lililozungukwa na rafu zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji akiwa ameshika chombo chenye kutumika kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa hizo, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.